Washabiki wa timu ya Kenya timu mmoja wapo ya timu inayoitwa Harambee Stars wamehudhuria uwanjani kushabikia timu lao na tena wanaoonyesha furaha waliyo nayo wanapokuwa wanashabikia timu yao.

Chumbani huku kwa Huduma Kenya pale wanaposaidia kwa shughuli ya kutengeneza kipande. Mwanamke huyu anaonyesha ishara ya kuwa vipande vimetengenezwa vya watu mbalimbali na tena viko tayari kuchukuliwa.

Mke na mume wamehudhuria katika chumba cha huduma kenya, na wako katika pahali pa posta ambapo mnalipia barua ama vile ambavyo vitu ambavyo umevituma kwa kutumia posta kenya.

Wa aina mbalimbali na miaka tofautitofauti. Wanaonekana kuhudhuria chumba hiki cha Huduma Kenya, chumba ambacho kuna vitu mbalimbali hushughulikiwa kama KRA hushughulikiwa, kunashughikiwa watu ambao wamemaliza kazi na wameenda retire wanashughulikiwa na hata wale wanaotaka kutengeneza chama mpya cha watu.

Wasichana waliobobea kwa mchezo wa kikapu wanasongamana huku wakisukumana ana kwa ana, kucheza ama kukata mwenzake wakicheza mchezo wa kikapu ili afunge.

Chumba mojawapo ya huduma, wanaonekana kuwa wana timu ya huduma wamejitokeza kukuja katika vijiji kusaidia wanavijiji au wanakijiji mbalimbali kushughulika kwa shughuli tofauti tofauti za huduma Kenya.

Bwana Kithure Kindiki aonekana ametoka katika chumba mojawapo wa kutengeneza pasipoti. Ni chumba ambayo pia imesimamia wale wanaotoka na kuingia nchini Kenya.

Wanawake waliovalia nguo ama shati za rangi nyeupe na maandishi ya kijani kibichi wamejipamba vilivyo huku wakivaa nguo ambazo pia zimeandikwa Gor Mahia ishara ya kuwa ni mashabiki wa timu nchini Gor Mahia.

Mwanaume mmoja ambaye yuko barabarani ama amesimama pahala pa kujivinjari, anaonekana amebeba pasipoti yake mkononi. Pasipoti hii ina rangi ya samawati huko nyuma.

Wanaume wawili wanaonyesha umaarufu wao uwanjani huku mwingine anasukuma mpira kucheza cheza na mwenzake na mwingine kuenda kumkaba ili auchukue mpira huu. Wanaume hawa ni wachezaji wanaopatikana nchini Kenya.

Wachezaji hawa wamehudhuria uwanjani na wanaonyesha furaha yao huku wakitabasamu na kupiga makofi ishara ya kuwa wameshinda ama wameweza kuwapiga wengine waliokuwa wakicheza nao uwanjani.

Wachezaji wamaarufu wamejiunga uwanjani Kakamega huku wakionyesha umaarufu wao kwa mchezo wa kandanda. Wanaonekana kusongamana uwanjani huku wakisakata boli kuonyesha jinsi ambavyo wanaweza kuucheza mchezo huu wa kandanda.

Wanariadha wa nchi tofauti tofauti wamehudhuria uwanjani kuonyesha umaarufu wao katika riadha na mbio za riadha na kuna mojawapo wa mwanariadha anayetoka Kenya pia anasongamana na wenzake kuonyesha pia maarufu wake.

Watu ama washabiki wamehudhuria uwanjani kuona mchezo huu wa voliboli ni mchezo ambao iko baina ya timu mbili. Timu ambazo wanaonyesha umaarufu wao kwa mchezo huu wa voliboli.

Mwanachama mkuu cha ODM ama mwanachama msimamizi wa ODM Bwana Raila Amollo Odinga anaonekana amejiunga na wanachama wake nchini na kuonyesha kuwa amesimama na mwanaume mmoja ambaye amembeba mkono kuinua juu huku akiongea na wanahabari.

Mjumbe wa wengi bungeni amehudhuria katika chumba mojawapo wa Huduma Kenya. Anaonyeshwa jinsi ya kutumia ama anaonyeshwa vitu mbalimbali vinavyotumika ama vinavyoendelezwa katika chumba hiki.

Watu wa aina mbalimbali na watu wa miaka tofauti tofauti wanaonekana kuudhuria chumba mojawapo ya huduma Kenya. Chumba hiki, wanaonekana wameketi huku wakisubiri ama kusubiria kushughulikiwa na wahudumu huku.

Timu mojawapo wa mpira wa kikapu. Wanawake hawa wanashabikia timu yao huku wakipiga kelele kusimama kuwaonyesha wenzao wanaocheza kuwa wanapaswa kufanya hivi ama wanafanya sambamba vilivyofaa.

Katika mashindano ya FKF kuna wachezaji wawili wamepigwa picha uwanjani huku waking'ang'ania mpira moja mwingine akipiga mpira kwa nguvu ukielekea juu ya anga mwenye jezi ama nguo ya rangi ya manjano, kibichi shati na manjano suruali. Huku mwingine ya rangi ya samawati akimsakama.

Namwona Bi. Faith Odhiambo. Bi. Faith Odhiambo ni rais wa mawakili ya maungano ya mawakili nchini Kenya. Wako na jaji mkuu Bi. Martha Koome. Namwona gavana wa Nairobi Sakaja hata pia yu nao hapo. Wamesimama huku wamebeba vitabu wakisimamia picha kupigwa.

Mwanaume huyu aliyekuja katika chumba cha Huduma Kenya anachukuliwa alama za vidole vya mkono ama vidole, ya kutengeneza vyeti, pengine ni vyeti vya kuzaliwa. Pengine anatafuta kipande ama anatengenezewa vyeti vya polisi.

Kortini kuu nchini Kenya ,Jaji mkuu Bi Martha Koome anaonekana ameketi katika kiti chake kikuu, ako na mwenzake pia anayemsaidia kando yake pia wameketi naye.

Wananchi wa aina mbalimbali wamefika katika chumba cha huduma kenya. Wameketi katika viti vya chumba hiki wakingojea kufika kuhudumiwa katika pahala pa kutafuta vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kufa.

Timu ya wanawake wanao cheza mchezo wa voliboli wameonokena katika picha hii huku wamevalia jezi zao ama nguo zao za mchezo. Nguo ambazo ni za rangi nyeusi na maandishi ni za rangi nyekundu na alama zile za kuonyesha bendera ya Kenya.

Wachezaji waliobobea wenye nguo za mchezo ama jezi za rangi ya manjano. Wanacheza uwanjani huku wakisakatwa na mwanaume mmoja mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyekundu.

Chumba mojawapo ya Huduma Kenya, chumba ambayo inahudhuriwa na watu wa mahitaji mbalimbali wanaotaka kuhudumiwa ama kushughulikiwa kwa mahitaji tofautitofauti. Hapa kuna mwanamke ambaye amekuja kuulizia shughuli ama swali ama maswala ya SHA. SHA maswala yanayohusu matibabu nchini Kenya.

Jaji mkuu Bi . Martha Koome anaonyesha ishara ya furaha huku akitabasamu akishikilia kitabu kikubwa akisaidiwa na mwanaume huyu. Jaji huyu amevalia nguo ama rinda lenye rangi nyeusi.

Wanaspoti wa kiume wamejijaza uwanjani huku wakipiga zoezi moja kwa moja, ishara ya kuwa wako tayari. Wamevalia vazi lao lenye rangi ya samawati, ishara ya kuwa wako tayari kupambana na wapinzani wao.

Mhudumu huyu anawajuza wanawake jinsi ya kujaza fomu walizonazo. Wanawake wenyewe wamevalia dera huku wakijifunga leso. Vichwani wako na tandio rangi tofauti. Kuna mwenye ako na tandio ya rangi ya samawati.

Wachezaji wamejongea kwenye uga wanataka kucheza ama wanafurahia baada ya kufunga ama wanasherehekea, wako wachezaji watano wa kiume wamevaa nguo za samawati ambazo tena imeekwa alama nyeupe, na imeandikwa Banda FC.

Aliyegavana wa kitambo wa jiji la Nairobi Mike Mbuvi Sonko amehudhuria kikao hiki na watu tofauti tofauti huku wakivalia nguo nyekundu, shati lenye kofia pia nyekundu.

Mashabiki wa timu kuu ya Kenya wanashuhudiwa kukusanyika kwenye vazi lao nyekundu na nyeupe na ya manjano, huku wakifurahia na kupiga picha kuonyesha kuwa wana furaha.

Ni mwana askari anawasiliana na mhudumu katika Huduma Centre. Mhudumu mwenyewe amelivaa shati nyeupe na huku kwa mkono na shingo imewekwa alama nyekundu. Kuna tarakilishi mbele yake na kitabu tena mbele yake huku mwanamke askari ameketi katika kiti cha wageni.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Bi. Martha Koome na jaji wenzake, wameonyesha tabasamu lao kwa kupozi kwa picha huku wakivaa sare zao za kazi, rasmi za kazi zenye rangi nyeusi na rangi nyekundu.

Wachezaji wa timu mbili wako uwanjani huku wakisukumana ana kwa ana uwanjani. Kuna wenye wamevalia nguo ya rangi ya manjano, alafu kuna timu pia iliyovalia rangi nyekundu na timu yenyewe ni KDF, wachezaji kutoka timu ya KDF.

Wanachama cha jubilee wamevalia kofia yenye imeandikwa tuko pamoja ishara kuwa wako pamoja na watu wao au wanachama wao na tena kunaonekana mwanamke anayeonyesha maelezo, anaeleza zaidi.

Kituo kikuu katika ofisi mojawapo ya Kenya inayohusika na kupeana vyeti vya kuruhusu mtu kutoka nchini ingine hadi ingine ambapo tena watu wanakusanya ama wanachukua pasipoti zao ambazo zimetengenezwa tayari.

Mheshimiwa Rachel Shebesh amevalia nguo ama rinda refu hadi chini yenye rangi ya nyekundu damu alafu kando kumeandikwa nina simamia amani. Mimi mama Nai, najenga Nai.

Chumba cha Huduma Kenya. Chumba inachotumika sana na wengi wa wananchi wa Kenya kupata huduma mbalimbali, huduma za vyeti vya nchi zingine, vyeti vya kuzaliwa, kipande na vile vingine.

Jaji mkuu Martha Koome, anamsalimu mwanaume aliyevalia miwani na shati nyeupe, huku akitabasamu ishara ya kuonyesha kuwa kuna kujuana hapo.

Watu wa aina tofauti tofauti wamekalia huku pahali pa kungojea huduma kwenye huduma center wakisubiria kuhudumiwa na wahudumu wa huduma center .

Chama mojawapo nchini Kenya, chama iliyotengenezwa kwa miaka zilizopita. Mwenyechama mkuu huyu alikuwa akiitwa Martha Karua, chama cha PNU. PNU walikuwa na nia ya kuendeleza kazi. PNU kazi iendelee.

Mchafuko mojawapo wa barabara kwa mtaro ulioko kando ya barabara, inaonyesha kuwa hapa kwa mtaro imetumika sana na wengi kurusharusha matakataka za Kila aina.

Cheti cha kuzaliwa, cheti hiki kimetolewa na Embu hospital ama hosipitali ya Embu. Mwenye amezaliwa ni wa kike, cheti hiki kimeandikwa na rangi nyekundu na tena kuna rangi nyeusi pia wameandika nazo ambayo pia imewekwa alama ama sahihi ya mkuu.

Askari mmoja yuaonekana akiweka ulinzi katika chumba kimoja cha kuhudumia wananchi wa kenya ambao wamehudhuria kutoka eneo mbalimbali huku wamekuja na vitu vyao kuuliza maswali yanayowatatiza.

Uwanja wa uchezaji ambapo watu ama washabiki wengi wamehudhuria kutazama na kuangalia mchezo huu unaoendelea ama mbio unaoendelea katika uwanja huu.

Rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Ruto pamoja na jaji mkuu Bi Martha Koome, wanashuhudiwa kutembea kwa mavazi yao, huku rais wa Kenya amevalia suti iliyonyooka yenye rangi ya jivu.

Barabara la posta Kenya huko jijini Nairobi ambayo watu wanafika kuchukua barua zao ama vitu vyao vilivyotumwa katika posta Kenya.

Washabiki wa timu ya wachezaji wa Gor Mahia, kituo cha mlimani, wanaonyesha umaarufu wao kwa kupozi kwenye picha huku wako na ngoma kubwa kubwa wanazotumia kupiga wakati ama nyakati za mchezo.

Mwanzilishi wa chama cha ODM, Bwana Raila Amollo Odinga, anakaguliwa katika mashine huku akiweka vidole vyake ama viganja vya vidole vyake kwa mashine hii yenye inayotoa rangi ya kijani kibichi mkono ukiwekwa.

Washabiki wamehudhuria uwanja wa mchezo uku wamejaza uwanja Kwa fujo na tena kuna onyesho la kuwa kuna mchezo walioipenda Kwa sababu wamehudhuria kwa wingi.

Mashabiki wa timu ya uchezaji ya Bandari FC, wamehudhuria uwanjani kushabikia timu lao ikicheza. Wamevalia nguo samawati na tena nguo zao tena kuna alama nyeupe nyeupe ama rangi yeupe nyeupe. Wamefurahia sana uwanjani.

Hii ni mfano bora wa pasipoti wa kutoka jijini ulioko kuenda jiji lingine. Pasipoti hii ni ya Joshua ambaye ni mwananchi wa Kenya. Ana pasipoti yake ya kumruhusu kutoka nchini Kenya na kwenda kwingine.

Wafanyikazi wa serikali wa Huduma center wapo kazini wanashughulikia macustomer wao huku wakiwaongelesha na kuwahudumia. Wamevaa sare zao za kazi nguo nyeupe, shati juu nyeupe na long'i chini nyeusi.

Washabiki wa timu mojawapo inayopatikana nchini Kenya, timu inayoitwa Gor Mahia. Mashabiki wake wamesalia uwanjani, huku wanaonyesha furaha sana wakiushabikia timu yao Gor Mahia, wakivalia nguo za rangi ya majani na nyeupe.

Pahala ambapo pameandikwa information desk ni pahali pale pa huduma centre , ambapo unaulizia swali ama tatizo unayo. Unaweza ulizia upate jibu ama upate uelekezaji jinsi ambavyo unafaa kuendeleza shughuli zako katika huduma centre .

Chumba ililojengwa inaonekana ni chumba mpya ya huduma Kenya. Chumba hii nia yake kuu ya kujengwa kwake, ni kupata ama kuendeleza huduma bora kwa wananchi wa Kenya.

Washabiki waliobobea uwanjani huku wakijifunika kutumia bendera ya Kenya. Bendera hiyo ambayo iko na rangi nne tofauti yenye ishara tena tofauti. Kuna rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na manjano.

Washabiki mojawapo wa timu ya Kenya, wamehudhuria uwanjani huku wakionyesha furaha yao kushabikia timu yao, wakivaa mavazi yenye michoro ya bendera ya Kenya.

Baadhi ya timu wahudumu wa Huduma centre ama chumba cha Huduma Kenya. Wamejitokeza nje ili kusaidia wananchi mbali mbali walio na tatizo la kitambulisho, cheti cha kuzaliwa na hadi wale wanaotaka HELB.

Washabiki wa timu ya Kenya, wamehudhuria uwanjani kushabikia timu lao. Wamevaa mavazi vya aina tofauti tofauti, wengine wakivalia kofia za mikeka.

Mojawapo wa kituo cha kuulizia katika chumba cha huduma Kenya ambapo mtu anaeza anzia akiuliza swali ama akitaka jibu kwa tatizo linalomkumba kabla afikie wahudumu wengine.